Shamba linaonekana likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mimea midogo yenye majani mabichi imepandwa kwenye mistari iliyonyooka. Mirija midogo ya rangi nyeusi imelala ardhini ikipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Bomba kubwa la rangi nyeupe inapita katikati ya mistari ya mimea ikitumika kama bomba kuu la maji.